Wachezaji mpira wa wavu wamevaa jezi nyekundu na manjano wanang'ang'ania mpira ambao uko kwa timu ya wale waliokuwa na jezi nyekundu.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume ambao baadhi yao wamevaa shati yenye rangi ya machungwa na wamenyoosha mkono.

Miti, barabara, nyaya za umeme, gari jeupe na jeusi, mtu wa jinsia ya kiume, aliyevaa shati jeupe na kofia.

Biashara ya viatu ni ambayo inapuuzwa na wafanyibiashara wengi katika eneo la pwani nchini Kenya.

Jengo lenye umbo la msikiti ambapo waumini wa dini ya kiislamu, huenda kuswali na ibada huongozwa na imamu.

Maua, miti, minazi, na jumba lenye vigae, ambalo linaonekana kuwa hekalu kwa sababu ya maandishi yaliyoandikwa kwenye ubavu yanayosomwa Shieve Temple, ikitafsiriwa kama hekalu la Shieve.

Pwani, ngamia inatumika katika kusafiri. Yaweza kutumiwa kutoka nchi moja ama sehemu moja mpaka nyingine.

Bomba hutumika kupitisha maji ambayo yanatumika kwa shughuli mbalimbali ikiwemo kufua nguo, kupika na ukulima.

Chumba chenye kuta za rangi nyeupe ambayo imeandikwa maandishi ya, Mombasa Wreck Excavation. Mbele yake kuna sanamu ya mtu wa jinsia ya kiume.

Nyasi, njia, msitu na anga, bila kusahau minazi mitano, ambao zao lake huwa ni nazi inayotumika kupikia.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa kanzu ako kando ya ukuta ambao una maandishi ya Mpesa.

Vyombo vya usafiri wa majini hupita hapa. Kwa mfano, meli, mashua na madau.

Watu wa jinsia ya kike na kiume mmoja wa wanaume amevalia shati ya rangi ya buluu.

Mwanamme wa dini ya Kiislamu ambaye amevalia kanzu yuko langoni mwa msikiti wa Masji Ul Kairat.

Mmea wa mnazi, ambao matawi yake hutumika kutengeneza paa za nyumba. Ama unaweza pia kutoa nazi ambao hutumika kutengeneza tui.

Mawe, miti, mabati na sanamu ya Bikra Maria. Mahali hapa panaweza kuwa pa kuabudu au kufanyia sala za wakiristu wakatoliki ambao hufanya misa yao jumapili.

Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, wanaume nane, kiti, tarakilishi, meza, mlango ambao umefunguliwa na picha.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume, wanaonekana kuwa katika mkutano ambapo wawili wao wanasalimiana.

Umati wa jinsia moja ya kiume ambao wanaonekana kuwa wa dini ya kislamu ikiashiriwa na wengi wao kuvaa vazi la kanzu na kufi.

Barabara yenye shughuli nyingi za uchukuzi na watu. Kando yake kuna msikiti. Katikati kuna nyaya za umeme zilizopita kutoka chini kwenda juu.

Bahari Hindi ambayo maji yake kwa umbali yanaonekana kuwa ya rangi ya buluu, bahari hii inashikanisha nchi mbili ya Kenya na Tanzania hivyo basi kurahisisha usafiri wa vyombo vya majini kama vile meli.

Nyumba za makuti wanazozipenda watalii wanaotembelea pwani ya Kenya kwenye likizo zao.

Nyasi, miti, anga na jumba ambalo lina paaa ya bati linaloonekana kuwa na maandishi ya Dr. Kraft Memorial Museum, mbele yake kuna kinyago cha jinsia ya kiume pia.

Viti, meza, miti, mimea ya minazi na anga inayoonekana kuwa buluu. Jumba ambalo paa lake ni la makuti.

Vikapu viwili ambavyo ndani vina samaki wa maji ya chumvi ambayo ni bahari. Wanavuliwa na wavuvi sanasana usiku wa manane.

Mchanga mweupe. Msitu na jumba la ghorofa ambalo linaonekana kuwa la rangi nyeupe na lenye paa ya makuti. Pia kuna mmea wa mnazi ambao hupatikana sana pwani.

Minazi, miti, mchaga mweupe wa ufuoni, anga na jumba ambalo ukuta wake ni wa rangi nyeupe, na paa lake ni la makuti.

Ndege, chombo cha usafiri ambacho hutumika kusafirisha abiria au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine angani.

Madhabahu ya wahindi, ambayo yana mwanga labda itakuwa ni ubani, picha kwa mbele ambayo imeegemea ukuta wa mawe.

Gari jeusi, pikipiki, tukutuku watu wa jinsia mbili, ya kiume na kike. Vyombo vya majini vinaonekana kupishana. Pia kwa upande mwingine, majengo mawili ya gorofa yanaonekana.

Matawi ya mmea wa mnazi yanaweza kutumika kutengeneza mkeka au uteo.

Ufuoni kuna mchanga mweupe, mtu wa jinsia ya kiume, miti, mimea ya mnazi na bahari kwa mbali ina maji yenye inaonekana kuwa ya rangi ya buluu

Minazi, bahari, na majengo ya kifahari ambayo ni ya ghorofa mojawapo ikiwa na mabati ya rangi ya buluu.

Mashua ni chombo cha usafiri cha majini ambacho kinasafirisha binadamu, mifugo na mizigo kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Pia miale ya jua inayoonekana nyuma.

Jumba ambalo lina mtu wa jinsia ya kiume ambaye amepiga magoti juu yake kuna feni inayo zunguka ikiashiria joto kwa eneo hilo.

Bomba la maji ambalo hutoa maji kutoka sehemu moja hadi nyingine yanayotumia kwa ukulima, kufua, kupika na kadhalika .

Barabara, magari, tuktuk moja, ukuta na nyumba ya ghorofa. Miti na nyaya za umeme.

Chondo bari. Rangi nyeupe, nyeusi, buluu, samawati, machungwa, na kijanikibichi.

Uwanja wa ndege ni sehemu ambayo vyombo vyote vya usafiri vya angani hutua.

Majira ya jioni jua linakotua. Mawingu ya mvua na anga tulivu. Bahari iliyo tulivu pia.

Barabara hupita magari, pikipiki na watu ambao huelekea kwa shughuli zao za kila siku.

Mswala hutumiwa na wahumini wa dini ya Kiislamu wanaposwali. Wao hufika ibadani siku ya Ijumaa.

Ufuoni mwa pwani bahari hindi ambayo majira ya jioni au asubui sana kabla jua halijachomoza.

Watu wa jinsia mbili; ya kike na ya kiume ambao wanaonekana kuwa mashabiki wa mpira wa kandanda inayoashiriwa na jezi walizovaa ambazo zimeandikwa Gor Mahia.

Majumba ya ghorofa zaidi ya mbili yanaonekana kuwa na rangi ya samawati, nyeupe na kijani kibichi. Aidha, kuna miale ya jua ambao inamulika kwenye majumba haya.

Chombo cha usafiri wa majini almaarufu feri kinaonekana kubeba watu wa jinsia mbili, wakike na kiume ambao wamejaa, nyuma yake kunaonekana majengo ya nyumba ambayo yana paa bluu.

Mmea wa kijani kibichi uliotoa maua yenye rangi ya samawati umemea ufuoni mwa bahari hindi.

Ngamia ndiye mnyama pekee ambaye anayeweza kutembea kwa mda mrefu bila kunywa maji.

Wakristu kanisani ambao wanamskiza kwa umakini mhubiri aliyeshika kipazasauti.

Nyumba la ghorofa moja ambalo lina umbo la msikiti ambapo waumini wa dini ya kiislamu huenda kuswali.

Nyumba ambayo ina paa la makuti na limezungushwa mikeka ambayo imetengenezwa kutumia matawi ya minazi.

Chombo cha usafiri wa maji, almarufu ferry kinachosafirisha abiria, magari na mizigo kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Bango ambalo ni la kanisa linaashiriwa na msalaba na maandishi ya kiingereza ambayo yanahusisha waskofu na ukathedrali .

Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume, ambao wanaonekana kucheza ngoma za kitamaduni inayoashiriwa na mavazi waliyovaa, wapigaji ngoma na wanaocheza.

Rais anatarajiwa kutua katika uwanja wa ndege wa Mombasa wakati wowote kuanzia sasa.

Uislamu ni dini ya Waislamua mbayo huabudu msikitini, na ibada yao huongozwa na imam.

Mishumaa mitatu inayowaka, sanamu yenye umbo la mtu wa jinsia ya kiume akiwa ameshika rozari ambayo hutumiwa katika sala la dini la kikatholiki.

Vyombo vinne vya usafiri majini, almaarufu feri, vimeegeshwa kando ya bahari. Maji yanaonekana kwa umbali kuwa ya rangi ya buluu.

Gari jeusi na lengine la samawati, ambalo liko nyuma ya mtu aliyeketi, wa jinsia ya kiume, aliyevaa kofia.

Mtu ameshika umma kwa mkono wa kulia akitazama sahani yenye umbo la mviringo nyeupe ambayo ina chakula na kisu na limau.

Minazi, misitu, maji yanaonekana kuwa ya rangi ya samawati na bahari ambayo inaonekana kwa umbali.

Nyasi, miti mikubwa na njia inayoelekea katika jumba kubwa lenye msalaba na ambalo linaaminika kuwa la wakristu wakatoliki wanaoshiriki misa jumapili.

Ukuta ambao una mabango mawili, mmoja ikiwa imeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na nyingine ikitafsiriwa kwa Kingereza.

Mchanga mweupe ambao hupatikana kando ya bahari huko pwani.

Viti, meza, milango, kabati na vitanda ni vitu ambavyo vimetengenezwa kwa mbao.

Miti, ndege, na nyumba, ambayo paa lake ni la makuti inayotoka kwa mmea wa mnazi. Pia zao lake huwa ni nazi, ambayo hutumika kwa kupika vyakula.

Jahazi. Chombo cha usafiri ambacho hutumika kusafirisha abiria na mifugo kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Maji yanaonekana ku𝑤a ya rangi ya kijani kibichi. Mchanga mweupe unaopatikana ufuoni na mashua ambayo hutumika kuvusha watu, mizigo na wanyama.

Mheshimiwa Raila Amolo Odinga anatia sahihi mbele ya mpiga picha na kompyuta na tarakilishi.

Umati uliokaa chini ya hema unaomsikiza kiongozi aliyevaa kanzu akiwahutubia.

Mchoro wa sanamu wenye umbo la ndovu ambayo ni nyeusi na hudhurungi. Pia nyuma ya mchongo huu kuna rangi ya hudhurungi na mlango ambao umefungwa.

Hii inaonekana kuwa yenye jua kali sana kwa sababu hakuna mawingu kwenye anga. Pia kuna magari, tuktuk na watu wa jinsia mbili ya kike na kiume. Bila kusahau, msikiti ambao unaashiriwa na mwezi.

Maji ya baharini, yaliyopigwa na mawimbi yakielekezwa ufuoni ambapo kuna mchanga mweupe, na kurudi tena baharini.

Nyasi, garimoshi, reli, minazi, miti na jumba lenye kuta nyeupe na anga yenye mawingu meupe.

Anga inayoonekana kuwa ya buluu ina mawingu meupe ambayo yametawanyika pia kuna majumba mengi ya ghorofa ambayo baadhi yao ni mabati ya buluu.

Bahari inaonekana kuwa na maji yenye rangi ya kijani. Kuna mashua mawili ambayo yameegeshwa labda sababu ya mawimbi.

Jengo la ghorofa moja ambalo lina lango kuu na nje yake kuna magari mawili.

Kortini kuna mshtakiwa, wakili, hakimu, kiongozi wa mashtaka na askari.

Jengo kuu kuu ambalo lina mwonekano wa Fort Jesus huko Mombasa. Watu watano wa jinsia ya kiume wanaonekana, watatu wakiwa wamekaa chini na wawili wamesimama.

Majengo ya nyumba za ghorofa ambazo baadhi ya hizo zina mabati ya rangi ya buluu. Pia kuna bahari upande wa nyuma.

Msitu, nyumba ya msonge ambayo ina paa la makuti, bahari kwa nyuma na miti ya minazi ambayo matawi yake yanaonekana kupigwa na upepo.

Jumba ambalo linaonekana kuwa ni kanisa, linaashiriwa na msalaba ulio mbele altarini.

Lori ambayo ni ya kampuni ya isuzu ina maandishi ya Simpet na namba yake ya usajili ni KCZ085C na ina mshipi wa manjano mbele.

Watu wa jinsia ya kike na kiume waliovaa kofia ya chapio na baadhi yao wamenyoosha mikono.

Magari manne, watu wawili, na majumba mawili, ambayo moja wapo ina misalaba.

Ndege nyeupe yenye maandishi ya Jambo Jet inaonekana kushukisha abiria ambao ni wa jinsia mbili; wa kike na wa kiume.

Nyasi, miti, nyumba ya msonge yenye paa la makuti. Maji ya bahari yanaonekana kuwa rangi ya buluu. Mti ambao mbele yake kuna ndege wa rangi ya samawati.

Mawe, ndege na bwawa la kuogelea ambalo linaonekana kua na maji ya rangi ya samawati na jumba lenye rangi nyeupe.

Kiti, meza na sahani nyeupe. Ambayo ina matunda, ya tikiti maji, chungwa na ukwaju.

Watu wa jinsia moja ya kiume wenye mavazi meupe, meusi na nyekundu wengine wamekaa na wengine wamekaa na wengine kusimama wakiwa wamenyosha mkono.

Ufuoni ambamo kuna mchanga mweupe. Vivuli vitano ambavyo paa lao ni la makuti. Nyuma yao kuna nyumba ambayo limepigwa rangi nyeupe.

Watu watano wa jinsia moja ya kiume wanaonekana wakiwa wamesimama, wamevalia kanzu nyeupe na nyekundu bila kusahau kofia.

Sehemu ya kuabiria gari la moshi la kisasa huko Mombasa na abiria na mizigo wanaabiria kutoka hapa na kutokea hapa.

Mchanga, maua, miti ambazo ziko mbele ya jumba hili, ambalo linaonekana kuwa na lango wazi. Pia jua ni kali inayoashiriwa na kutokuwepo kwa mawingu meusi.

Dau ni chombo cha usafiri ambacho hutumika kuvusha watu kutoka ng'ambo moja ya nchi kavu hadi nyingine kupitia maji.

Katika sherehe za kuadhimisha sikukuu ya Krismasi kasisi Anthony aliwatakia sherehe zenye heri wakiristo wote.

Magari tisa, tuktuk moja, mpapai, majengo ya ghorofa, nyaya za stima, mawingu na anga.

Washirika wa dini ya kikristo ambao hushiriki kanisani siku ya Jumapili.

Watu wanne wa jinsia ya kike, wanaonekana kuvalia mavazi ya tamaduni ambayo yanaashiria mavazi ambalo wameliweka manyoa ya kuku na wanaonekana kucheza nyimbo za tamaduni.

Wachezaji wengi wa kandanda, wanapotia bao wavuni, wanapenda kukimbilia pembeni, ili kusherehekea na mashabiki wao.

Jahazi ni chombo cha usafiri ambacho kinatumiwa majini kutoka kuvusha vyombo, watu, abiria na mizigo kutoka ng'ambo ya kwanza hadi ya pili.

Rais alisisitiza umuhimu wa kutunza na kudumisha utamaduni hapa nchini.

Umati wa jinsia mbili, ya kike na kiume, unaonekana kuwa na mavazi meupe, meusi, buluu, samawati, kijani kibichi na machungwa. Pia kunaonekana anga ambayo ina mawingu meupe.

Gari la Moshi hili la kisasa alimaarufu SGR linaonekana kuwa leusi kwa mbele na bendera ya nchi Kenya. Pia lina rangi ya nyekundu na machungwa.

Mchanga, magurudumu meusi, gari jeusi, nyaya za umeme na mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye amesimama na anaonekana kukagua gari.

Jumba lenye kujengwa na matofali ambalo lina msalaba na mlango uliofungwa. Kuna watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume.

Magari matatu, maduka mawili, watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume, ambao wamevaa mavazi meupe, meusi na ya kijani kibichi.

Chombo cha usafiri ambacho ni meli, kinatumiwa kusafirisha mizigo, abiria na vitu vya aina nyingi kutoka nchi moja hadi nyengine kupitia bahari.

Chombo, ambacho kina uwezo cha kubeba binadamu, mizigo, wanyama na magari kwa wakati mmoja, na kuvusha kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Viti viwili, kigoda kimoja, dirisha moja, mlango mmoja na ukuta ambao umepigwa rangi nyeupe.

Nyumba, miti, mnara na watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Pia kuna ndege nyeupe ambayo ina maandishi ya Jambo Jet. Anga nayo ina rangi ya buluu na mawingu meupe.

Mwanamke kwa jina la bi Hellen Rahela Hamisi na ambaye ametabasamu amevaa hirini na ana nywele aliyoichana.

Mashua ni chombo cha usafiri cha majini ambacho hutumika kutoka nchi kavu hadi nchi kavu.

Jengo ambalo lina rangi tofautitofauti ikiwemo: rangi ya manjano, nyekundu, nyeusi. Pia kinachumba maalum ambacho kina dawati na mlango wake ni wazi.

Mahali hapa panaonekana kuwa pa kupumzika. Inaashiriwa na idadi ya viti ambavyo viko chini ya kivuli hiki na nyuma ya eneo hili kuna miavuli minne ya rangi nyeupe.

Duka ambalo lina bidhaa kama vile nguo na vikapu ambavyo hushonwa kutumia matawi ya mmea wa mti wa mnazi. Pia kuna kiti.

Umati wa jinsia mbili ya kike na kiume wameshikilia bendera ya nchi ya kenya.

Nyumba ya msonge yenye paa la makuti. Kando yake kuna minazi miwili, katikati, njia ya kwenda kwa lango.

Sahani mbili na kitambaa cheupe mezani. Kiti na watu wanne wa jinsia mbili; ya kike na ya kiume, waliovaa mashati meupe.

Waziri wa barabara na miundo msingi alihakikisha kurekebishwa kwa alama zote za barabarani humu nchini.

Chombo, kinachoendeshwa majini, ambacho kinabeba mzigo, watu, magari na pikipiki kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Watu wanaonekana kukiabiri.

Ufuoni ni mahali ambapo mtu anaweza akaenda kutembea au kujionea mandhari ya pwani.

Mawe makubwa mno, huko nyuma yanaonekana. Kukiwa na jukwaa ambalo lina kibandiko chenye rangi nyeupe. Pia kuna sanduka ambalo lina maandishi ya, Donation Box.

Tarakilishi, rununu, viti, dawati na meza hupatikana ofisini.

Ndege nne za rangi nyeupe na nyekundu, magari, na watu wa jinsia mbili — ya kiume na ya kike.

Watu wa jinsia mbili ya kiume na ya kike ambao wamevaa mavazi meupe, nyekundu na nyeusi. Wanaonekana kushikilia bendera.

Magari yaliyoegeshwa, mengine yakiwa yanaendeshwa barabarani na basi na waendesha baiskeli wawili.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume ambaye ana mavazi meusi anaonekana kutoka baharini kulekea nchi kavu ambapo kuna mchanga mweupe.

Kanisa la Mavuno Church Mombasa likiwa na waimbaji, kwenye madhabau kuna wacheza ala ya muziki ikiwemo kinanda na runinga.

Jumba lililoteketea ambalo lina mlango uliowazi, dirisha lililofungwa, bati lililochomeka upande mmoja na ukuta wenye maandishi ya, Welcome.

Kiti kinaweza kupatikana nyumbani, shuleni, kanisani, msikitini na hata ofisini.

Umati wa jinsia moja ya kiume waliovaa mavazi meupe, meusi, nyekundu, na kijani kibichi, wanaonekana kunyoosha mikono yao huku wakiwa wameshika bendera ya nchi ya Kenya

Miti, jumba la msonge, ambalo lina paa ya makuti, bwawa la kuogelea ambalo maji yake yanaonekana kuwa ya buluu.

Watu wasiojulikana kuwa wa jinsia gani wanaogelea baharini kando yao kukiwa na jahazi ambalo linang'oa nanga.

Lori jeupe lenye magurudumu sita nyeusi ambalo linaonekana kupakiliwa au kupakuliwa mizigo kutoka kwa mlango ya nyuma.

Wanaume watano, kati yao wamevaa miwani. Na mwanamke mmoja na mtoto wake, ambaye amesukwa nywele na ana nguo na blauzi nyeupe.

Mtu mmoja wa jinsia ya kiume anaonekana kuanguka na ambaye ana bango lililoandikwa, Maina, na amevaa kinyasa cheusi.

Mandhari mazuri ya miti ambayo yako kijani kibichi kabisa na ukuta ambao una maandishi ya "Jacaranda" ambayo inapatikana pwani ya bahari hindi.

Watu wa jinsia mbili, mke na mme. Magari na nyumba ambazo, mojawapo ina umbo la msikiti.

Soko la vyakula kama vile mpunga, mabuyu, mahindi, ngano, pojo, maharagwe, na dengu.

Imamu ndiye huongoza ibada kwenye dini ya wasilamu msikitini. Ibada yao hufanya sana sana siku ya Ijumaa.

Vyombo viwili vya usafiri majini almaarufu feri vinavyotumiwa kuvusha watu, magari, na mizigo kutoka ng'ambo moja hadi nyingine kule kivuko cha feri.

Bahari Hindi inaonekana kuwa na maji ya rangi ya buluu kushikanisha kanu za nchi mbili ikiwemo Kenya na Tanzania hivyo kurahisisha usafiri wa vyombo vya majini kama vile meli.

Wanaume wawili wa jinsia ya kiume mmoja amevaa shati jeupe na mwingine ameshika bakora mkononi, wako nyuma ya jumba ambalo lina maandishi ya, Grace PEFA Church Victory.

Barabara, nyaya za umeme, misitu, anga iliyo na mawingu ya mvua, na gari jeupe ambalo lina maandishi ya, Simpet, na nambari ya usajili ya KCL 336N.

Sakafu, chuma, ukuta na mtu aliyevaa vazi jeusi asiyejulikana kama ni wa jinsia ya kike au kiume.

Chombo cha usafiri cha majini almaarufu feri kinachoonekana kutoka ng'ambo moja hadi nyingine kwa majira ya usiku inayoashiriwa na taa ambazo ziko nyuma ya ng'ambo ile.

Mashua tatu, miti na nyumba za makuti, mchanga mweupe na tairi moja.

Gitaa ni ala ya mziki inayogharimu elfu ishirini na mia tisa hutumika sana na bendi humu nchini.

Viti vitatu vya buluu, dirisha, mlango, watu wawili wa jinsia ya kiume ambao wamevaa mavazi meupe.

Njia, nyasi, miti, paa la makuti, ukuta wenye rangi nyeupe na ubao mweusi ulio na maandishi ya, Today's Activities Programme.

Rais kwenye hotuba yake ya juma hili, alisisitiza kutiliwa maanani kwa kuvalia kwa barakoa ilikusitisha maambukizi ya viini vya korona.

Ufuoni mwa bahari ambapo maji hayo yako matulivu, hayana mawimbi makubwa. Kuna mashua yaliyoegeshwa hapo.

Mchezaji wa kandanda aliyevaa jezi ya nyekundu anaonyesha umahiri wake katika kuwagaragiza wachezaji wengine.

Usafiri wa basi hutumiwa na takriban wasafiri zaidi ya elfu tano kwa siku nchini.

Ngoma, ni ala ya muziki ambayo kabila nyingi huitumia wakati wa wanapoimba, nyimbo zao za tamaduni.

Sakafu, chumba ambacho kinaonekana kuwa na feni nne nyeupe, milango mitatu ambayo nyingine inaonekana kuwa wazi, ukuta ambao umebamikizwa saa.

Mkahawa ambao uko ufuoni mwa bahari. Una viti, meza ,wahudumu, wateja na vyakula mbalimbali.

Jengo lenye lango kuu, ambalo ni la rangi ya bluu, na juu yake lina maandishi ya Mombasa Old Port. Kando yake kuna nyaya za umeme.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume, ambao wamevaa mavazi ya rangi ya kijani kibichi na nyeupe na chapeo.

Jahazi limeegeshwa kando ya bahari labda lina subiri abiria au limetoka kishukisha abiria kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Mwenyekiti wa chama cha wanawake wakutengeneza vikapu kaunti ya Kilifi, wameomba raisi kuwa jumulisha katika biashara yao.

Wavuvi wote wameombwa kusitisha shughuli za uvuvi. Hii ni baada ya kuonekana kwa bahari Hindi kuchafuka.

Umati wa watu wa jinsia moja ambayo ni ya kiume, wanaonekana kusujudu na kwa mtazamo wanaonekana kua ni waumini wa dini ya kiislamu kwa sababu ya kanzu na kufi walizovaa.

Rais wa nchi ya Kenya, daktari Samwel Ruto akiwa anapiga saini mbele ya umati.

Bango ambalo limeandikwa, Stella, kwa rangi nyekundu na, Angel Touch Massage, kwa rangi ya bluu.

Mti, nyaya za umeme na jumba la ghorofa ambalo madirisha yake yako wazi na lina maandishi ya Mombasa Jubilee Christian Church.

Sakafu, jumba la msongwe lililo kuwa na paa za makuti, bwawa la kuogelea, minazi, miti na majumba ambayo yanaonekana kuwa na rangi nyeupe na yenye paa ya makuti.

Majumba ya gorofa zaidi ya mbili ya rangi nyeupe na njano na buluu ambayo iko katikati ya jiji.

Ningependa kuuliza wanawake wa dini ya Kiislamu, je, kuna maimamu wa kike?

Daraja lililopita juu ya bahari. Ambalo linaunganisha nchi kavu moja na nyingine. Mawingu yako angani.

Magari, barabara, watu wa jinsia mbili ya kike na kiume, majumba yenye rangi ya buluu na nyaya za umeme.

Ni chombo ambacho kinatumiwa kuvusha watu, magari, pikipiki na mizigo kutoka eneo moja hadi ya pili kwa wakati mmoja, lina uwezo wa kubeba takriban watu elfu moja na zaidi.

Viti vyeusi, dawati, tarakilishi. Watu wa jinsia mbili, ya kiume na kike ambao wamesimama wenye kuvaa mazavi meupe na wengine meusi.

Ndege ni mnyama ambaye anaishi kwa kiota na hutaga mayai ndani humo.

Pwani ambayo ina wageni wachache na ina maji matulivu. Kuna banda ya kuhifadhi nguo, na mtu anataka labda kuogelea.

Duka la jumla kitengo cha bidhaa za watoto wachanga. Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume wanaonekana, huku mmoja wao akiwa ni mlinzi katika jumba hili.

Daraja ambalo magari, watu na pikipiki hupita kila siku.

Watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume ambao wamevaa mavazi meupe na nyekundu wanaonekana kucheza nyimbo za kitamaduni.

Waumini wa dini ya Kiislamu wenye mavazi meupe ambao wako barabarani kwenye hafla labda ya harusi au ya kumsindikiza mpendwa wao aliyeaga.

Kulingana na mila na tamaduni za Kiafrika, wavulana na wasichana hawafai kutangamana kabla ya sherehe za kutahiri.

Barabara, magari, nyaya, mijengo ya ghorofa, miti na mawingu.

Lori ya rangi nyeupe na mtu wa jinsia ya kiume aliyesimama kwa mlango wa nyuma ambao umefunguliwa anaonekana kuwa anapakia mizigo ndani ya gari hilo.

Majengo ya ghorofa nyingi, magari meupe, nyaya za umeme, tukutuku, na barabara.

Nyumba ambazo zina makuti na mikeka ambayo inatoka kwa matawi ya mmea wa mnazi.

Jumba lenye maandishi 𝑦𝑎 Muyeye catholic church ambalo lina milango mitatu na mmoja uko wazi na mtu wa jinsia ya kiume amesimama.

Umati wa jinsia mbili, ya kike na kiume. Baadhi yao wamevaa chepeo, ambazo zina maandishi ya, Tuko pamoja.

Mti, kokoto, miavuli mitatu mieupe, na majumba mawili ambayo yana paa za makuti na kando yake kuna mmea wa mnazi.

Tukutuku ina uwezo wa kubeba abiria watatu, na pia ina matairi matatu.

Bahari Hindi ni kivutio kikuu cha watalii humu nchini na sehemu za pwani haswa wazungu wa kutoka nchi za nje.

Maji, jahazi, watu wa jinsia mbili, ya kiume na kike, msitu mkubwa. Majumba ya ghorofa, ambayo yanaonekana kuwa na rangi nyeupe, mojawapo ikiwa na paa la makuti.

Ndege nyeupe yenye magurudumu, madirisha na mlango ulio wazi. Watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Anga iliyo na mawingu meupe. Msitu mkubwa ambao una miti mingi.

Kiti, misitu na gari jeusi ambalo linaloonekana kufunguliwa mlango wa nyuma. Pia kunaonekana wanawake wanne ambao wamevalia nguo za utamaduni.

Lulu Hassan ndiye aliyeibuka mshindi wa tuzo ya wanawake Waislamu alimaarufu, "Muslims Women's Award."

Watu wa jinsia moja ambayo ni wanaume wanasujudu na wengi wao wamevaa sare ya uwanajeshi, mmoja wao amevaa kufi kichwani.

Msitu mkubwa, barabara, majumba ya ghorofa yanaonekana kuwa meupe. Maji ya baharini ambayo yanaonekana kwa umbali kuwa ya rangi ya buluu.

Ndege aina ya Jambo Jet nyeupe ambayo imetua uwanjani tayari kushukisha abiria.

Lori ya masafa marefu yenye namba ya usajili KCL 336W .

Mchanga mweupe ufuoni, msitu mkubwa, maji ya baharini yanaonekana kuwa rangi ya buluu, anga ambayo inaonekana kuwa ya buluu na ambayo ina mawingu meupe na yale ya mvua.

Wanaume wa dini ya Kiislamu, ambao wako msikitini wanaswali. Na wamevalia kanzu, na wamesujudia.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume. Magari, tukutuku, nyaya za umeme na majumba ambayo yana rangi ya buluu. Na mojawapo ya majumba hayo yanaonekana kuwa na umbo la msikiti.

Miti, mchanga mweupe, maji yanaonekana kuwa ya rangi ya buluu. Anga ambayo ina mawingu meupe na chombo cha usafiri wa majini ambacho kina maandishi ya, Holiday na kimepigwa rangi nyeupe.

Jumba ambalo lina feni tatu na mlango wake uko wazi inaashiriwa na mwangaza unayoingia ndani.

Ndege nyeupe yenye magurudumu chini iko kando ya miti yenye rangi ya kijani kibichi.

Mwalimu mkuu wa shule ya upili ya Kenyatta alisisitiza kuwepo na ziara ya kutembelea makavazi ya Fort Jesus mwakani.

Mashua mawili ambayo yana maandishi ya, Sorpreso yaliyobeba abiria yanafuatana baharini yakielekea ng'ambo ya pili.

Bahari inayoonekana kuwa na mawimbi makali ambayo yanakuja mpaka ufuoni, ambapo kuna mchanga mweupe.

Miti, minazi, bahari inaonekana kuwa na maji ya buluu, bwawa la kuogelea ambao linaonekana kuwa na maji ya samawati. Jumba la jengo ambalo linaonekana kuwa la rangi nyeupe.

Msitu, mawingu ya mvua, maji yenye rangi ya kijani. Watu wa jinsia mbili, ya kiume na ya kike, ambao wamevaa mavazi ya manjano, meupe na buluu.

Watu watatu wa jinsia moja ya kiume wamekaa. Wamevalia mavazi mekundu na samawati. Wameshika ngoma kuashiria utamaduni wa nchi hii.

Mabasi mengi nchini, yana uwezo wa kuwabeba abiria zaidi ya thelathini.

Wanaume watatu, wawili waliokaa, mmoja aliyesimama na mmoja amevalia miwani akiwa na mwanamke mmoja.

Mchanga mweupe, minazi anga yenye mawingu meupe na jumba ambalo linapaa la makuti bila kusahau kivuli cha mtu ambaye hajulikani jinsia yake.

Bwawa la kuogelea ambalo maji yake yanaonekana kuwa ya buluu, kivuli, miti, minazi na jumba ambalo linaonekana kuwa na kuta ambalo limepakwa rangi nyeupe.

Viti, meza, vibofu na watu wa jinsia mbili ya kike na kiume wote wamevaa barakoa.

Mwezi mtukufu wa Ramadhan. Waumini wa dini ya kiislamu wanaamini kuwa wanafunga kwenye muda wa siku arobaini kisha kufungua siku.

Chumba ambacho kina dirisha na mlango ambao umefungwa na kimeandikwa "Prayer Room", na "Chumba cha Swala".

Watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Magari, miti, nyayo za umeme, majumba barabara na taka iliyotupwa ovyo zinaonekana.

Maduka ya jumla huuza bidhaa tofauti tofauti, ikiwemo vyakula na mavazi.

Meli hii aidha inatua nanga ama inang'oa nanga. Kuna maferi kule pembezoni mwa bahari.

Watu wa jinsia moja ya kiume wanaonekana kutoka langoni mwa jumba lililoandikwa, Department of Immigration Services Passport Control Office.

Msitu, minazi, mchanga mweupe, ngamia na watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume, ambao wamevalia mavazi meupe na nyekundu.

Gari aina ya lori nyeupe yenye namba ya usajili KCZ085C.

Timu ya kandanda ya Tusker FC ilioneka imevalia jezi yao mpya waliozawadiwa na mkufunzi wao.

Tukutuku hutumika kati ya moja wapo ya njia ya kusafiri ambayo hubeba abiria watu watatu na ina magurudumu matatu vilevile.

Daladala ya rangi ya buluu, huko nyuma imefungwa godoro. Kuna mtu aliyevaa shati leupe. Kuna gari dogo lenye rangi ya kijivu.

Anga, mawingu meupe, jumba moja ambalo lina msalaba. Magari mawili, moja la rangi nyeupe, na lengine jekundu

Miti, ua la rangi nyeupe, ukuta wenye rangi nyeupe, viti, meza na nyuma ya minazi maji ya baharini yanaonekana kuwa rangi ya buluu.

Jumba ambalo lina maua langoni, na juu kuna watu wawili ambao hawajulikani ni wa jinsia gani. Anga pia ni tulivu na ina mawingu meupe.

Kivuli ambacho kina paa ya makuti, minazi, miti, msitu na jumba ambalo lina rangi nyeupe linaloonekana kuwa eneo la mapumziko.

Majumba mawili moja likiwa ni la umbo la msikiti ambapo waumini wa dini ya kiislamu hukongamana kila ijumaa kwa swala.

Ndege ndogo nyeupe ambayo imefunguliwa mlango na ina magurudumu meusi. Kuna watu wa jinsia mbili. Wawili wa kiume na wawili wa kike ambao ni ngozi nyeupe.

Umati wa jinsia mbili ya kike na kiume ambao wamevalia mavazi meupe, meusi na samawati, pia nyuma yao kuna jumba lenye rangi ya hudhurungi.

Bwawa la kuogelea, ambalo linaonekana kuwa na maji, ya rangi ya samawati. Pia kuna mawe ambayo yanaonekana kutoka kwa bahari.

Kanisa ni sehemu ya kuabudu ya waumini wa dini ya Kikristu. Wao, huabudu sanasana siku ya Jumapili.